Watu mbalimbali wakiwa wanashusha mizigo kwenye gari kubwa aina ya lori, mizigo hiyo ni kwa ajili ya matumizi ya kilimo. Wakibeba kwa nguvu zao na mikono yao, hii inaonyesha ni ushirikiano wa vijana wakakamavu.

Dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama ikiwa kwenye boksi lake zuri na ikionekana kwenye chupa yake, inayotibu magonjwa na maelekezo yake yameandikwa kwa kiingereza.

Mifuko mingi iliyopangwa vizuri kwenye eneo kama kontena ama godauni, ikionyesha ni mifuko inayotumika kwa ijili ya mbolea inayotumika kwa ajili ya kilimo, hii ikionyesha ni dalili ya kilimo cha kisasa.

Pakiti zilizohifadhi mbegu mbalimbali, zikiwa zimepambwa na picha ya mbegu za mazao yanayohifadhiwa humo, zikiwa tayari kwa ajili ya kuwafikia wateja wake. Hii ikionyesha ni kilimo cha kisasa.

Dawa ya kisasa ya kutibu wanyama ikiwa na boksi lake pamoja na chupa yake, zimeandikwa kwa kiingereza maelezo ya matumizi pamoja na jina lake, hii ikionyesha ni tiba kwa matibabu ya wanyama kama vile mbwa na paka.

Jengo kubwa linaloonyesha kuzalisha kemikali mbalimbali zitumikazo kwa ajili ya kuhudumia kilimo na mifugo likiwa na miti ya kijani na watu wakitembea nje ya jengo hilo

Duka kubwa la vifaa na kemikali mbalimbali pamoja na madawa likiwa limepambwa vizuri kwa matangazo na picha za dawa zikiwepo dukani hapo. Hii ikionyesha ni dawa zitumikazo kwa ajili ya kilimo na mifugo.

Dawa ya kisasa itumikayo kwa ajili ya matibabu ya kuku ikiwa imetengwa vizuri kwenye chombo chake ikiwa na picha ya ndege aina ya kuku, ikionyesha ni dawa itumikayo kwa ajili ya kutibu magonjwa ya kuku.

Mifuko mizuri inayohifadhi mbolea, ikiwa imeandikwa maneno ya kiingereza na kiswahili, ikionyesha ni kampuni inayozalisha mbolea za kisasa kwa ajili ya kupata baraka shambani.

Dawa itumikayo kwa ajili ya kuangamiza vijidudu, ikiwa imepakiwa vizuri kwenye boksi, huku ikionekana chupa yake kwa ajili ya kuwalinda wanyama mbalimbali dhidi ya wadudu wanao onekana kwenye picha ya dawa hiyo.

Watu wawili wakiandaa mbolea kwa ajili ya kilimo ikionyesha ni mbolea itakayotumika kwa ajili ya ukuzaji wa mazao. Hii ikionyesha ni maandalizi ya kiimo cha kisasa kinachotumia mbolea safi.

Shamba zuri la mimea aina ya pilipili likiwa limestawi vizuri na limelimwa kwa mpangilio mzuri wa kisasa, hiki kikionyesha ni kilimo cha biashara cha matunda aina ya pilipili.

Mti mkubwa wa matunda aina ya parachichi ukiwa umestawi vizuri, na matunda ya kutosha na mkulima akiyatazama matunda yake hayo na kuyashika akionyesha amezingatia kilimo cha kisasa.

Wakulima waliopakia vyakula vyao walivyovuna kwenye mifuko kwa ajili ya usafirishaji, hii ikionyesha ni aina ya biashara ya kilimo na mazao ya kilimo.

Shamba kubwa la migomba likiwa na ndizi zilizo kwenye mikungu ikionyesha ni shamba kubwa linalotumika kwaajili ya kilimo cha migomba.

Viazi vingi vikionekana kutoka shambani vikikaguliwa na kinamama walio vizunguka rundo hilo kubwa la viazi ikionyesha ni wakati wa mavuno ya zao hilo la viazi kwa ajili ya chakula na biashara.

Mavuno ya matunda yaliyo andaliwa vizuri kwa ajili ya kufanyia biashara yakiwa yanapangwa vizuri na kuchambuliwa na wakulima, ikionyesha ni mavuno kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Matunda mazuri aina ya malimao yakiwa yamevunwa na kupangwa vizuri kwenye makabati ya njano kukiwa nyuma yake ni eneo la shamba la malimao hayo yakiwa yamevunwa vizuri kwa ajili ya matumizi.

Mtu aliyesimama kwenye shamba la mipapai; lenye mipapai iliyostawi vizuri, lililolimwa vizuri kwa kuzingatia utaratibu wa kisasa. Mipapai hiyo ina kijani kibichi na imeivisha sana.

Zao aina ya vitunguu likiwa limevunwa kwenye shamba na kukusanywa sehemu moja ikiwa ni tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa au kusafirishwa kwa ajili ya kwenda kufanyiwa biashara.

Eneo la shamba la migomba likiwa na migomba ambayo imewekewa mikungu ya ndizi, mikungu hiyo ikiwa imewekewa mifuko ikiwa ni sehemu kama utamaduni wa ukuzaji wa ndizi hizo.

Mimea aina ya karoti iliyoiva vizuri na kuvunwa shambani kwa ajili ya matumizi ya biashara na majumbani, ikiwa imenona vizuri na kuonyesha kwamba ni kilimo cha karoti nyingi.

Mama mmoja aliyesimama kwenye shamba la migomba akitazama na ameshika mkungu wa ndizi, akitazama shamba lake hilo lililopandwa migomba mingi kwa mpangilio.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba la miti aina ya miembe wakiwa wanatazama matunda haya yaliyostawi vizuri. Hii ikionyesha ni kilimo cha mazao ya biashara, huku nyuma yao kukiwa kumezungukwa na msitu mnene.

Mtu mmoja anayeonekana yuko kwenye shamba kubwa la mahindi akivuna mahindi hayo na kuyapakia kwenye ndoo akiwa ameyakusanya mengine chini hii ikionyesha ni mavuno vya mahindi ya katika shamba zuri.

Karoti nyingi zilizoiva vizuri zikiwa zimevunwa shambani, kuoshwa pamoja na kupakiwa kwenye mifuko mizuri. Kwa ajili ya usafirishaji kwenda kwa wateja hii ikionyesha ni mavuno ya kilimo cha karoti.

Mtu mmoja aliyeko kwenye shamba la vitunguu lililopandwa vizuri kwa utaratibu wa kisasa. Ikionyesha wanatumia kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya shamba hilo.

Mama mmoja akikagua matunda yake ambayo ameotesha matunda aina ya pasheni ambayo imestawi vizuri kwenye eneo kubwa hilo la shamba lake.

Zao aina ya mahindi likiwa limekauka vizuri na kuwekwa chini likiwa linaonyesha ni mavuno yaliyokwisha kuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au biashara.

Wakulima wengi wakiwa wamekusanyika sehemu moja wakiwa wamevuna mavuno yao aina ya viazi wakiwa wanapanga kwenye mifuko kwa ajili ya uhifadhi ama kusafirisha, hii ikionyesha ni zao la chakula na biashara.

Watu wawili walioshika matunda aina ya maembe wakiwa kwenye shamba la matunda hayo wakiwa nyuma yao kuna mti mkubwa wenye maembe yaliyoiva vizuri ikionyesha ni kilimo cha matunda ya maembe.

Eneo la shamba zuri, lililo sitawi vizuri lenye mazao yenye kijani kitupu na yenye mazao mengine, yaliyo kwisha kuvunwa. Ikionesha shamba zuri lenye mazao mengi.

Watu wengi wakiwa wamevuna mazao yao wamekaa chini na wengine kuchuchumaa na kusimama, wakiwa wanapangua na kupanga mazao yao kwaajili ya usafirishwaji au uhifadhi.

Watu wengi wakiwa wameketi chini wakivuna na kuonyesha kwamba wamepata mazao wakiyapanga vizuri na kuyasafisha kwa ajili ya kuhifadhiwa ama kusafirishwa kwa ajili ya matumizi

Zao la kisasa la mimea aina ya vitunguu likiwa limestawi vizuri na limewekewa mfumo mzuri kwa mabomba ya umwagiliaji, hii ikionyesha ni kilimo cha umwagiliaji kinachozingatia kanuni za kisasa za kilimo.

Shamba zuri lenye mimea na maua mbalimbali likiwa limepangwa vizuri kwa mfumo wa kitaalamu likiwa na mimea aina tofautitofauti na ikitumia teknolojia tofauti.

Mmea aina ya mgomba ukiwa umestawi vizuri nakustawisha mkungu wa ndizi, ukiwa na kijani kibichi kwenye eneo la shamba la migomba likiwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Kinamama wawili walioko kwenye eneo mfano wa shamba lenye miche iliyowekwa kwenye mifuko na kuwekewa mbolea, wakionyesha ni vitalu kwa ajili ya kujifunzia kilimo cha mbogamboga cha aina ya kisasa.

Mti mkubwa wa aina ya mgomba ukiwa umeivisha mkungu wa ndizi kwa ajili ya matumizi ya chakula na biashara. Eneo hili linaonyesha ni shamba la mgomba litumikayo kwa ajili ya wakulima.

Shamba kubwa la mipapai likiwa na mipapai iliyozaa vizuri, iliyopangiliwa vizuri ikionyesha ni kilimo cha kisasa cha mipapai kilicholimwa na kuangaliwa vizuri.

Kitalu kizuri cha kisasa kwa ajili ya mimea, ikiwa na mimea ya miche mbalimbali iliyostawi vizuri ikionyesha ni sampuli ya ufugaji wa kisasa na unaotumia teknolojia.

Mashine ya kisasa itumikayo kwa ajili ya kilimo yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na bluu ikiwa tayari kutumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Mimea mizuri ikiwa kwenye vifaa na mitambo ya kisasa ikionyesha ni eneo maalum lililotengwa kwaajili ya kilimo cha kisasa. Kilimo hiki kinatumia teknolojia kwaajili ya kukuzia.

Mtambo wa kisasa unaotumika kwa ajili ya kilimo, umepambwa kwa rangi tofautitofauti ikionyesha ni matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kilimo.

Eneo zuri na la kisasa la ufugaji wa mimea, likiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo imepangwa vizuri kwenye eneo hilo, ikionyesha ni eneo linalotumia teknolojia katika ufugaji wa mimea.

Mashine kubwa aina ya trekta ikiwa kwenye shamba kubwa ikifanya kazi ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, hii inaonyesha kilimo kinachotumia mashine za kisasa.

Mtambo mkubwa na wa kisasa wa upandaji wa mimea ukiwa na mimea iliyostawi vizuri. Hii ikionyesha ni mitambo inayotumika kwa ajili ya kilimo; kilimo kinachotumia teknolojia.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea likionesha kuwa ni eneo linalotumia tekinolojia za kisasa katika ukuzaji wa miche na mimea, na inaonekana mimea yenye kijani kibichi iliyostawi vizuri katika eneo hilo.

Eneo la uoteshaji mimea lililoandaliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa likionyesha mimea iliyohifadhiwa vizuri kwa teknolojia hiyo, ikiwa imestawi vizuri na kukiwa na mwanga wakutosha kwenye eneo hilo.

Eneo zuri la kisasa lenye kuonyesha kilimo likiwa na mitambo ya kisasa ya kilimo cha kisasa na mimea iliostawi vizuri. Hii ikionesha ni teknolojia ya kisasa inayotumika kwenye kilimo.

Eneo kubwa la maji lenye vimelea wa samaki likionyesha ni kilimo na ufugaji wa samaki kwenye bwawa kubwa. Hii inaashiria ufugaji huu umefuata mbinu za kisasa.

Mandhari mazuri ya kuvutia yakiwa yanaonyesha samaki wa mapambo wenye rangi mbalimbali wakiwa kwenye maji pamoja na mimea mbalimbali ikiwa ni mandhari inayovutia sana.

Mandhari nzuri inayoonyesha uoto mbalimbali ikiwa ni sehemu nzuri ya pambo zuri kwenye hoteli au eneo la kupumzikia, ikiwa inaonyesha mandhari mazuri na yanayovutia.

Samaki mmoja mzuri wa mapambo, akionekana kuwa kwenye maji yake. ikiwa ni sehemu ya kuonesha kiumbe huyu akiwa ametunzwa vizuri kwenye bwawa lake.

Magunia mengi yenye mazao mbalimbali yaliyopangwa vizuri yakiwa na mazao aina ya maharagwe, yakionyesha ni mazao yaliyoandaliwa kwa ajili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Watu wengi wakiwa kwenye shamba la miche ya mimea wakiwa wanaelekezana jambo, hii ikionyesha ni eneo la misitu ya kupanda miti na mtaalamu akitoa elimu ya upandaji wa miti hiyo.

Eneo zuri la bustani, lenye miche mizuri iliyopangwa kwenye viroba vyake vizuri, ikionyesha ni eneo linalotumika kama kitalu cha kuhifadhi miche kwa kisasa.

Eneo kubwa la msitu ulio na kijani kibichi na vichaka, ukionyesha ni eneo la msitu mnene ambao unatumika kwa ajili ya uhifadhi wa maliasili. Msitu huo umepambwa kwa mazingira ya kijani, ikionyesha ni wakati wa masika.

Mtu aliyeko kwenye shamba la miti ikionyesha miti mbalimbali imestawi vizuri katika miche yake na ikiionyesha ni eneo linalotumika kwa ajili ya maandalizi ya upandaji wa miti.

Eneo la shamba zuri linalotumia teknolojia ya haidroponi, likiwa limewekwa vizuri kama sehemu ya kilimo hiki cha kisasa, ikionyesha mimea iliyostawi vizuri kwa aina ya kijani kibichi.

Mimea mizuri ikiwa imepangwa kwenye shelfu vizuri ikionyesha ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima wa kisasa ikionyesha miche hiyo imepandwa kwenye mabomba kwa mfumo wa kisasa ikionyesha kilimo cha kutumia teknolojia.

Teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa miche, ambapo miche imewekwa kwenye mitambo ya kisasa, ikiangaliwa katika mfumo mzuri kwa ajili ya ukuzaji na kilimo kizuri cha kisasa.

Mimea iliyopangwa kwenye mashine nzuri ya mfumo wa haidroponi, ikiwa imestawi vizuri na kuonyesha kwamba kilimo hiki cha kisasa cha mfumo wa haidroponi kinastawisha mimea vizuri.

Mimea mizuri iliyostawi kwenye mashine inayotumia kilimo cha haidroponi ikiwa imestawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, ikionesha ni mtambo utumikao kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha kiteknolojia.

Mimea inayotumia kilimo cha kisasa kwa teknolojia ya haidroponi, ikiwa kwenye mitambo ya kisasa ya kilimo hicho. Ikionyesha ni eneo ambalo linalima kwa kuzingatia teknolojia za kilimo.

Mmea uliochipua vizuri ukiwa umewekwa kwenye mfumo wa kisasa wa ukuzaji wa miche ukionyesha ni teknolojia ya kisasa ya kilimo imetumika katika ukuzaji wa mche huo.

Zao la mimea aina ya vitu guu likiwa tayari imekauka na imetolewa shambani kwa ajili ya matumizi ya biashara na matumizi ya nyumbani. Ikiwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Mtu mmoja aliyesimama kwenye shamba lililopangiliwa vizuri kwa kilimo cha kisasa, akiwa anaonyesha na kushika mimea iliyostawi vizuri aina ya nyanya na pembeni yake kukiwa na mimea mingine inayoendelea kukua.

Mbegu za mahindi zikiwa zimevunwa na kupangwa vizuri kwenye vichanja ili kukauka, yakiwa yamekwisha kupukulia kwa ajili ya matumizi ya wateja na wanunuzi.

Eneo la bustani ya nyanya lililopangwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka, ikionyesha ni kilimo cha kisasa cha zao hilo la nyanya, ambazo zimeanza kuiva na nyingine zinaendelea kuiva.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye shamba la mahindi lililostawi vizuri, likionyesha ni shamba lililolimwa vizuri lenye mbolea ya kutosha na udongo wenye rutuba, akionekana kukagua mazao yake hayo.

Shamba kubwa lenye mimea iliyostawi vizuri yenye kijani kibichi kilichonawiri vizuri iliyopangwa vizuri kwenye mistarimistari, ikionyesha ni eneo la shamba la kilimo cha kisasa.

Eneo zuri la shamba kubwa linaloonyesha kilimo cha kisasa ndani ya jengo kubwa na eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, lina mimea ya kijani kibichi iliyostawi na kuwa na afya njema.

Shamba kubwa na zuri, lililostawi vizuri kwa mazao aina ya mahindi, yaliyonawiri vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, huku katika yake kukiwa na miti mingi katika eneo kubwa ambapo kwa mbali milima huonekana.

Shamba kubwa la mazao aina ya kabeji likiwa limestawi na limenawiri sana, likifanyiwa usafi na wakulima walioko shambani hapo wakionyesha kufanya usimamizi wa karibu wa zao hilo la kabeji.

Bomba jeusi limepita kwenye eneo lililopandwa miche ya mimea; ikionyesha ni ukulima wa kisasa wa kutumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Shamba lenye mazao aina ya mahindi lililonawiri vizuri na yaliyostawi vizuri, likiwa na bomba kubwa linalotoa maji. Hii ikionyesha ni shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Eneo kubwa la shamba lenye mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba. Mfumo huo ukiwa umepangwa vizuri kwenye miche iliyoko shambani hapo, na wakulima watatu wakitembelea na kukagua shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa vizuri, lililopangiliwa vizuri kwa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, likionyesha mimea mbalimbali imewekwa kwenye shamba hiyo kwa mpangilio wa matuta yaliyonyooka vizuri, hii ikionyesha ni kilimo cha kisasa.

Mandhari inayoonyesha mpangilio wa bustani nzuri, iliyopangwa kutumika mfumo wa umwagiliaji, kwa ajili ya kilimo cha bustani cha kisasa.

Mfumo wa kisasa unaotumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, ukiwa kwenye shamba lililopangwa vizuri kwa utaratibu wa kisasa ikionyesha ni kilimo cha umwagiliaji.

Miche mizuri iliyopangwa kwa utaratibu wa kisasa ikiwa na mabomba yaliyopita katikati yake kwa ajili ya umwagiliaji, hii ikiashiria ni kilimo cha kisasa kinacho zingatia kanuni za umwagiliaji.

Mandhari nzuri ya eneo la Kilimanjaro likiwa na miti mizuri chini yake na mandhari yenye kuvutia itumikayo kwa ajili ya utalii wa ndani na utalii kutoka nje.

Eneo la wazi lenye uoto wa asili kama mbugani likiwa na miti mizuri inayovutia. Na ukanda wenye nyasi fupi nzuri na zenye mvuto. Likiwa ni eneo la wazi kama mbuga.

Eneo la msitu mnene lenye kijani kibichi, ikionyesha vichaka na uoto wa asili uliosheheni vizuri kijani kibichi kwa ajili ya hali ya hewa na uzalishaji wa mvua.

Eneo la mwinuko linaloonyesha eneo la mlima lenye uoto wa asili mwingi wenye kijani kibichi, likionyesha ni eneo la mwinuko lenye milima mingi na mwinuko mzuri.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili kama mbuga likiwa na miti mbalimbali, milima na mabonde, likiwa limestawi na likionekana kuwa ni uoto wa asili unaotumika kama mbuga ya wanyama au maeneo ya utalii.

Eneo la uwanda mpana wa chini likiwa na miinuko pamoja na eneo lenye maji mkusanyiko wa maji kama vile mto likionekana kuwa na mimea mingi na maeneo mengi ya wazi kwa ajili ya shughuli za binadamu.

Eneo la pori lililoko wazi likiwa na miti mingi pamoja na uoto wa asili pia kukiwa na miinuko na mabonde ikionyesha hiyo ni sehemu ya wazi kama mbuga.

Eneo la wazi lenye uoto wa asili likiwa katikati yake kuna bwawa. Likiwa limezungukwa na miti mbalimbali na mimea mbalimbali ya kijani, ikionyesha ni uwanda mpana na mazingira mazuri.

Eneo zuri lenye mandhari mazuri kama mbuga za wanyama likiwa na wanyama aina ya pundamilia pamoja na wanyama wengine, likiwa na miti mizuri na misitu mizuri yenye mandhari mazuri.

Eneo la wazi linaloonyesha uwanda mpana wa uoto wa asili, likiwa na eneo la bwawa lililotengenezwa vizuri, likionyesha limezungukwa na mimea ya asili.

Eneo lenye uwanda mpana, lenye uoto wa asili uliostawi vizuri, likiwa na mfereji unaopitisha maji katikati yake, likiwa na milima kwa mbali inayoonyesha ni uoto wa asili.

Eneo la wazi lenye uwanda mzuri wa kijani lenye miti mingi pamoja na mabonde lenye eneo chenye kijana kibichi kilichostawi vizuri ikionyesha ni eneo lenye ukanda wa hali ya hewa nzuri.

Eneo la msitu lenye miti pamoja na mawe, inaonyesha uwanda mpana wa wazi wenye milima pamoja na bonde lenye maji ikiwa ni eneo la msitu na lisilotumika kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo la msitu lenye mto unaopitisha maji likiwa limezungukwa na mapori na vichaka mbalimbali vyenye miti mingi na vichaka ikionyesha ni eneo la pori lenye mto katikati yake.

Eneo la uwanda wa wazi lenye mto uliopitisha maji, ikiwa imezungukwa na uoto wa asili wenye kijani ikionyesha ni uwanda wa wazi katika mazingira ya wazi.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya kurinia asali, wakionekana kuwa katika majukumu yao ya kazi. Mavazi hayo yanatumika kurina asali kwa nyuki wakubwa, pia nyuki wadogo.

Mizinga ya kisasa ya ufugaji wa nyuki, ikiwa imepangwa vizuri katika eneo la msitu ikionyesha ni maandalizi kwajili ya ufugaji wa nyuki.

Vifungashio vya mimea aina ya maua vikiwa vimepangwa vizuri vikiandikwa maneno pamoja na picha ya maua yanayotibu, ikionyesha ni dawa kwa ajili ya upandaji wa maua hayo ya kisasa.

Pakiti iliyohidadhi mbegu za mimea, ikiwa na picha ya mimea hiyo; ikiwa imepambwa na rangi mbalimbali na nadhifu, ikionyesha ni pakiti ya kisasa tayari kwa mauzo.

Shamba zuri la mimea iliyopangwa vizuri, likiwa limestawi vizuri, mimea ya kijani ambayo imepangiliwa vizuri, ikionyesha ni bustani inayozingatia kilimo cha umwagiliaji.

Watu wengi waliozunguka eneo wakipanda miche midogomidogo kwenye kitalu kidogo kilichoandaliwa vizuri, chenye mbolea nyingi. Na hii ikionesha ni maandalizi ya kilimo cha kisasa.

Eneo la bustani nzuri ya mimea lililopangwa vizuri kwa utaratibu wa kisasa likionyesha ni kilimo cha umwagiliaji lililotatuliwa vizuri shambani.

Mimea iliyostawi vizuri ikiwa imepambwa kwenye eneo lililoandaliwa vizuri, linaloonyesha ni eneo lililopangiliwa kitaalamu, hii ikionyesha ni kilimo cha kisasa.

Pakiti iliyohifadhi mbegu nzuri ya mboga ikiwa imepangwa vizuri kwa rangi ya kijani pamoja na manjano, huku ikiwa na picha ya maboga makubwa pembeni yake ikionyesha ni kifungashio kwa ajili ya mbegu ya maboga.

Eneo la bustani yenye mimea iliyopangwa vizuri kwenye mfumo wa umwagiliaji ikiwa na bomba iliyopita katikati yake hii ikionyesha ni teknolojia ya kisasa ya kilimo

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepakiwa kwenye vifungashio, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha mbegu hizo kwa ajili ya biashara na uhifadhi wa mazao kwa ajili ya kilimo.

Dawa ya mimea ikiwa imewekwa vizuri kwenye mfuko wake. Ikiwa ni pakiti iliyohifadhi dawa hiyo yenye maneno ya kiingereza, juu yake ina kionyesha picha ya ugonjwa inayotibu.

Kifungashio cha mbegu aina ya kabichi, kikiwa kimeandikwa kwa maneno ya kingereza na kikiwa na picha mbele yake, ikionyesha ni mfuko unaotumika kwaajili ya uhifadhi wa kabichi.

Shamba kubwa lenye miche iliyopangwa vizuri kwa mfumo wa kisasa, ikitumia mfumo wa umwagiliaji likionyesha ni kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Kifungashio cha mbegu ya kabichi kikiwa kimepambwa vizuri kwa rangi ya kijani ikiwa na picha ya mimea hiyo katikati yake, hii ikionyesha ni kifungashio cha kisasa kwa ajili ya matumizi ya kilimo cha kisasa cha kabichi.

Chombo kizuri cha chuma kwa ajili ya kuhifadhia mbegu, kilicho andikwa kwa maneno ya kingereza, kikiwa na picha ya mmea ambao mbegu zake zimehifadhiwa ndani yake tayari kwa kuuzwa kwa wakulima wanao lima kilimo cha kisasa.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea iliyostawi vizuri likiwa limezungukwa na miti mingi na misitu mikubwa ikionyesha ni eneo la shamba lililopangiliwa vizuri na miche imestawi.

Dawa mbalimbali za matunda mbalimbali na mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shelfu, zikionyesha picha ya mimea zinayotibu, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha dawa za matibabu ya mimea mbalimbali.

Vifungashio vya mbegu ya mbogamboga, vikiwa na picha ya mbogamboga, mbegu zinazopatikana kama vile: mchicha, hoho, kabichi na karoti zikiwa zimepangwa vizuri kwaajili ya manunuzi.

Mbwa wawili walio kwenye banda la kisasa, likionyesha ni banda litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa wanyama wa nyumbani, ikiwa chini lina mitambo mbalimbali kuonyesha ni ufugaji wa kisasa.

Mabanda mazuri kwa ajili ya ufugaji yaliyotengenezwa kwa mbao na kuwekewa kuezekwa kwa bati pamoja na kuwekewa nyavu mbalimbali yakiwa yamejengwa kwa kisasa kwa ajili ya ufugaji.

Mbwa mmoja mkubwa aliyeshikwa maeneo ya shingoni akiwa amefungwa alama yake shingoni, akionekana ni mbwa mwenye afya njema na anayezingatia taratibu zote za kiafya za ufugaji wa wanyama.

Mbwa mmoja aliyeko kwenye banda lake akiwa ameketi kwa utulivu akitazama mbele akionyesha ni mbwa mwenye afya njema.

Tangazo linaloonyesha huduma ya kutunza wanyama likiwa lina picha ya wanyama mbalimbali wafungwao nyumbani kama vile mbwa ,paka na wengine ikionyesha huduma hizo zinakopatikana kwenye kituo kilichoainishwa